Inaonekana nikama dalili ya shughuli ya usafi pengine kama sehemu ya kampuni au kijamii au wa mazingira, wamevaa viatu kwa aina ya gumboots .

Maafa ya mafuriko yaliyo songeshwa na mazingira na miondo mbinu. Maji ya tope na matawi yaliyosambaa kila mahali yanashiria ni mafuriko yalipopita. Kuna mabaki ya miti na udongo, pia kuna watu ambao waaliosimama huko juu wakishuhudia ambayo yalifanyika.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kitalamu. Mmoja katika koti jeupe kama daktari, na mwingine katika mavazi ya upasuaji ya buluu. Wanaonekana wakishughulikia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu. Pembeni yao kuna vifaa vya matibabu.

Kuna maji ambayo imefurika. Pale kuna shule pia. Alafu pia kuna mtoto anachunga mbuzi. Anachunga anasongesha iende katika upande wa mlango wa shule. Pia kuna mtoto ameivaa shati nyekundu anapita katikati ya maji. Kuna mzee pia ambaye ako nyuma ya huyo mtoto. Pale kuna pia shule kando yake.

Aina mbalimbali za virutubisho vya vitamini D3 kutoka kwa chapa tofauti maarufu, Kirkland , Nordic Naturals , na source za Naturals zinaonekana zikiwa na chupa za vidonge, matone ya kioevu, na pipi laini. Zikionesha njia tofauti ya kuchukua kirutubisho hiki.

Kitukio cha uchunguzi wa macho katika mazingira ya kitabibu, mtaalamu aliyevaa koti nyeupe anaendesha kifaa cha kupima macho, aliye huku mgonjwa akiwa ameketi mbele ya mashine tayari kwa uchunguzi. Mazingira ya ndani yanaonekana safi na ya kitaalamu yakiwa na mwangaza unaofaa.

Watu wawili wameshiriki shughuli za mazoezi ya mwili ndani ya chumba, mmoja wao anashikilia kifaa hicho kinachoonekana kuwa bomba la plastiki linalopinda huenda ni kwa ajili ya mazoezi ya mkono au kifua. Mazingira hayo yana sifa zifuatazo, ya kwanza kuna kifaa mbalimbali kama dumb bells na mpira ya mazoezi.